Hawa ni wafuasi wa Gor Mahia wanaopenda mchezo huo wa Gor Mahia. Wanasherekea nikama Gor Mahia ilishinda mchezo ama nini hatujui lakini wanasherekea.